Picha hili linaonyesha kuwa tunaona kuna watu wanne ambao wako katika kuitrain , yaani wanaweza wanafanya katika harakati yao, katika harakati yao ya kuweza kunyoosha mwili ili kujiandaa katika michuano. Kabla ya michuano wanakuja, ni wanariadha wa country yetu ya Kenya. Wanataka kutuwakilisha katika michezo yao ya ukimbiaji

Naona hapa wanaweza ukaandika waste management in schools . Hapa inaonyesha kuwa zile takataka ambazo labda umetumia kama plastiki na ule uchafu ambao unaweza ukazitupa katika biu la takataka. Linaweza likatumiwa pia kutengeneza vifaa vingine kwa kuenda kusiagwo katika zile viwanda ukichukua katika viwanda linaweza likatumiwa kutengeneza labda vitu vipya tena. Inaitwa recycling katika lugha ya kiingereza. Watu hii ni jambo la busara pia.

Huyu ni mwanariadha ambaye anakimbilia katika labda, hawa ni wanariadha ambao wamefaulu kuwa nambari la kwanza, ambaye ni mkimbiaji katika taifa letu la Kenya. Halafu akafuata na wa Brazil anaitwa Santos kutoka Brazil. Pia kuna mwingine anafuata wa tatu ambao wengine wakaanza wakamfuata. Bali wa kwanza ni wa taifa la Kenya, kuashiria kuwa tunaweza kuwa na uwezo wa kutoa wanariadha.

Naona hapa hivi picha inaonyesha kuwa kuna aina za vifaa ambayo mtu anaweza kutumia kuhifathi. Unaweza kuifathi stakabathi zako, labda ulikuwa na zile za kuzaliwa, chei za kuzaliwa, cheti Cha kidato Cha nne, cheti cha kuhitimu darasa la nane Ili kuonyesha kuwa, baadaye ulijaribu kutafuta kazi lako, ama kuenda kusomba kazi mahali kwingine, unaweza kuchukuwa silaha hizi na kwenda kuonyeshana cheti zako ambao.

Hapa naona pia kuna pia naona kuna bendera chuma ya bendera hii ni mlingoti, mlingoti kuashiria kuwa labda hii ilikuwa ofisi ya serikali ama ni mahali ambapo ama ni kituo cha polisi ambao wanafanyia labda katika majukumu yao ya kutekekeza labda walikuwa wanafanyia mkutano wao mahali hapa na pia naona kuna tangi ya maji pia wameandika, Fire assembly point kumaanisha kuwa labda hapa ilikuwa ni shule ama ...

Naona hapa katika picha hii inaonyesha kuwa ni, hili ni kampuni ambayo inaonyesha katika County ka taifa la Kenya Kuna hizo inasaidia katika kusomesha society KSDC Kenya Society For Deaf Children wanafunza watoto ambao hawaskizi wapate kuelewa vizuri kwa maskio yao ama kutumia maskio yao yapate kuskia vizuri wanaweza kusaidiwa na idhara Lili inaitwaKSDC.

Hii ni jengo la ghorofa ambalo naona limejengwa na ghorofa mitatu. Jengo hili la ghorofa naona limerembeshwa nyuma yake naona wamepanda maua yani jengo lenyewe linang'aa kweli kweli na pia naona kuna milango na vioo, vioo vya dhahabu kweli na pia naona wameweza wakarembesha na wakaweza kupaka rangi jumba lenyewe linang'aa.

Hizi ni mahitaji ambayo mtu anahitaji katika maishani mwake labda ukule naona food hii ni mahitaji mtu anahitaji katika with food to be held. Naona haswa ni mahitaji ya watoto wadogo ambao bado wana wanamemea ama wako shuleni kwa shule ya kuwa labda hii ni mahitaji tu ya katika kukua. Naona kuna manguo, kuishi, maji.

Hapa naona labda nimekuwa katika darasa ambalo limekuwa na matarakilishi, tarakilishi yanasaidia katika kusanya data na pia katika inasaidia katika kuweka inasadia katika kupanua pia akili ya mwanafuzi hapo anakuja anashika tarakilishi na anaangalia vitu ya maana ambayo yanaweza kumsaidia katika mtihani wake na pia katika kazi zingine pale nyumbani ambayo yanahada ...

Hapa ni mahali ambapo naona kuna vitabu ambavyo labda, ni vitabu vya computer science kumaanisha hapa labda ilikuwa ni shuleni ama ofisini ambapo labda mwalimu ameweka vitabu vyake, ambayo anaweza akafunza mwanafunzi baadaye, baada ya kazi , wanafunzi wakaweza wakavitumia vitabu hivi katika kuboresha kupata zaidi ya mengi kuliko ambalo aliweza kuwafunza darasani.

Hapa naona mtu ambaye anaweza akalemaa, anatumia vile wheelchair kutembea. Naona ameweza aka anajaribu kutupa mkuki ili kuonyesha kua, hatakama wakati mwingine kama hauna miguu, unaweza ukakuza talanta yako. Sio lazima talanta yako ife ati juu kwa sababu hutembei, ukaamua kuachana na kazi, kama hizi ya kutupa mkuki. Labda ulikua na nyota katika mahali hapa. Huyu naye mwanadada anajaribu kuokoa

Hapa naona tarakilishi mbili ambazo zinaweza zikatumika katika labda kuhifadhi stakabadhi za mtu na pia labda mtu ulileta cheti chako katika shule fulani. Tarakilishi hizi zinaweza zikasaidia ama kompyuta, inasaidia katika kutekeleza majukumu ya kuweka data. Unaweka data na ku inaweza ikaweka ndani, data zako haziwezi zikapotea kama ilikuwa vitu vyako vya dhamani katika maisha, inaweza ikahifadhi.

Naona hapa mahali ambapo naona hapa labda ilikuwa ni shule ama labda ni ofisi ya serikali kuu. Naona kuna mlingoti wa bendera ama hapa ni police station . Naona hapa ni mahali pasafi mahali pamejengwa. Jengo ni za ghorofa. Pia wameandika pale hapa ni mahali ambapo ni hapa ni mahali pa serikali kuu kumaanisha nyasi zimestawi.

Mahali pasafi palipo hifadhiwa hakuna uchafu wowote, hakuna kitu chochote kinasumbua au kuzurura, wamepanda miti na ni misafi, wameokota chini na kuna pipe ya maji inapita na hakuna kitu chochote inayoisumbua, mabati, nyumba yenyewe imejengwa ikajengeka vizuri na inavutia

Picha hili linaashiria jengo la nyumba, jengo la ghorofa labda ni la nyumba ama. Labda ni nyumba, labda ni jumba ama ni ghorofa labda ya afisi ama afisi ya waheshimiwa fulani katika maabara ama ni maabara mahali pa kufanyia utafiti fulani katika kiwango chochote kile. Labda baada ya kutekeleza ama kuchukua tu majukumu machache vile. Unaweza ukajitwika.

Hili ni jengo la ghorofa ambalo ni ghorofa tatu, ya chini ya kati na ya juu ambapo labda ni shule ama ni bweni la wanafunzi katika chuo kikuu ama mahali popote pale. Katika vyuo vikuu haswa muda mwingi ndi unapata vifaa kama hivi ambavyo...

Picha hii inaonyesha kuwa huyu ni mchezaji labda naona anatoka katika taifa la Kenya, siku ya kuzaliwa ni Aprili 13,1996,ambapo anafanya kazi ya kukimbia. Huyu ni mkimbiaji ambaye pia anaweza akaruka katika ile longjump na pia disability : Erbs palsy kumbe akona.

Picha hii linaonyesha ngoli labda baada ya labda ya mtu anataka kufanya tu labda ile hali ya kufanya yakufanya mazoezi mtu anaeweza akatumia anatumia vifaa hizi labda kucheza na mwenzake labda kuachilia labda uki ukikukuza talanta yako pale.

Picha hii inatuashiria kuwa hata viwete ambao hawana miguu ama hawana uwezo wa kutembea, wanaweza kuwa na wanaweza kuonyesha talanta yao ya kukimbia labda kwa kupewa, kupewa pia haki yao ya kuweza kuji kuwasilisha wenyewe. Kama mwanadada hapa hivi tunaona anaweza akakimbia kutumia ile.

Walemavu pia wanaweza wakacheza ama haki zao zinaweza tetewa kwa minajili kuna wale ambao wanaweza kuza taranta yao kupitia kwa kucheza mpira, volley ball .Hii inaashiria kuwa wana kibali na wanaweza kuza taranta yao.

Huyu mwanariadha katika taifa letu la Kenya ambaye anaitwa Wesley Kimeli sang ambaye anatoka Rift Valley yaani bonde la ufa, jina lake, anatoka country la kenya, taifa la kenya. Alizaliwa machi mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne ambaye ni mkimbiaji anaweza pia akakimbia 1500.Pia ni...

Picha inaonyesha kua kile ni mlango, mlango ambao umepakwa rangi ya nyekundu. Kuashiria labda ile ni mlango labda uzi mosi sasa wakati mwingi, mlango ukipakwa rangi ya kijani inaashiria labda hiyo ni mahali ambapo wanaweza wakauzia nyama. Ama vile kazi kama ya kujitwika mwenyewe unaweza ukajifanyia mwenyewe, labda bali Inaashiria labda ni mahali ambapo wanachinja ama wanafanya kichinjio.

Picha hili linatuarifu maji ni uhai, maji ni uhai ndio, kwasababu bila maji, hatungepata ile stakabadhi ama hatungeweza kuishi kabisa kabisa. kwa sababu maji ni uhai, kwa maana kila wakati..

Picha hii inaonyesha mahali ambapo mtu anaweza wakacheza, wakafurahia maisha yao wanaweza, wakacheza, yani kujienjoy tu kimaisha labda, baada ya kuwa katika mtu umezurura tu yani umekaa tu umetulia, uwezi ukajielewa bado nini...

Hili ni picha la mwanafunzi labda ambaye alikuwa anashawishiwa na mwalimu, naona aliweza kuulizwa maswali baadaye aliweza kupata maswali machache sana, labda alipata alama nne kwa alama kumi, kumaanisha mtoto huyu hakutaka kutekeleza majukumu ya kusoma pale nyumbani.

Hili ni karenda ya watoto labda inaashiria masiku za wiki labda kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi . Hizi masiku labda mtu anafanya labda ili katika jambo lake, anapofanya kazi zake anajua leo nafanya.

Picha hii inaonyesha tarakilishi. Tarakilishi inasaidia katika labda kuweka data , kurekodi data na kutoa data ambazo labda labda data ambazo ni za mwaka ambazo zilizopita, data hizo zinaweza zikasaidia katika miaka zingine ama katika enzi zinazofika katika kupata habari ama majukumu ya mtu ambaye alijitwika mahali fulani katika kama ni sera za.

Picha hili inaashiria watu wanne ambao labda hawa ni wakimbiaji unaona wameweza wakajitwika mstari wa mbele. Hawa ni wakimbiaji labda kutoka wanatoka taifa la Kenya. Waashiria naona huyu anaitwa Kimani B Kimani na kuna Mr. B pale labda waliweza wakashinda na kujiwania kombe baada ya kuwa washindi katika ukimbiaji wao wa kujitekeleza ama talanta. Ukimbia pia ni talanta ya mtu.

Picha hii inatuonyesha kuwa hapa ni kabati, ile ni kabati ambayo saidia kuhifadhi stakabadhi ama hata ama vifaa vyote vile. Kama naona hapa iko na mahali ile kifaa cha kuwekea chai, cha kutia chai ili kuweza kisiweze kuwa baridi na pia inaweza kusaidia katika kuhifadhi stakabadhi zako kama vile unazotumia katika mahitaji.

Picha hii inaonyesha kuwa katika wachezaji wa Kenya ambao pia wana tatizo la kutembea . Naona hapa hivi wengi haswa wanaweza kutumia zile vitu za kutembea ambayo labda wakona shida, ya labda ni walemavu wanaweza wakajiwakilisha katika kucheza, mpira ama kucheza mchezo wowote ule bora yake tu wanaweza wakapata pesa, nakujiendeleza katika maisha yao, na kuweza kusomesha watoto wao na kuweza kutuza familia zao pale nyumbani.

Picha hii inaonyesha katika inaonyesha vitabu ambavyo labda ni vya shule shule ya chekechea ama ni vitabu vya shule za watoto ambao labda huu huyu mtindo mpya ambao ulifika katika masomoni. Huu mtindo unasaidia katika kuboresha maisha ya watoto ambavyo unaweza ikajenga lugha ya mtoto ama inakuza lugha. Maana hapo mtoto anaweza akajifunza mengi kupitia kusoma vitabu hivi na pia katika mchezo.